Ng'ombe amefungwa mguu ili asisumbue anapokamwa. Ng'ombe huyu ni ng'ombe ambaye anatumiwa sana kwa kuleta maziwa na kuna mtu anayemkama ili apate maziwa ya kutumia kwa matumizi tofauti tofauti ama ya kila aina anazozitumia kwa kutumia maziwa.

Ndizi zilizokuwa na bado iko katika rangi ya majani kibichi. Yamekatwakatwa kuonyesha kuwa yanatolewa kwa mzizi huo wa ndizi, ili zibambuliwe na ziwekwe pamoja usiwe mzito wa kubebwa.

Mikebe zinazotumika kuwekelea maziwa, maziwa ambayo yamekamuliwa kwa ngombe na yanataka kuwekwa yasioze, yatumike mbeleni ama yapelekwe kampuni ya kutengeneza vitu vya aina mbalimbali kwa kutumia maziwa.

Ndizi zilizo kuwa tayari, hazijakatwa kwa mgomba, na bado iko shambani. Ndizi hii imekua na tena shambani hu humu. Kuna ndizi na matawi ni yale ya rangi ya majani kibichi.

Ndizi zilizoiva tayari na kugeuka rangi bado ziko katika mgomba. Mgomba ambazo ziko ndani ya shamba. Shamba lenyewe linaonekana ni kubwa maana mgomba za ndizi ni nyingi.

Ng'ombe wa gredi wenye wanatumika nyumbani ama wanatumika kwa kuleta maziwa ama kukamwa alafu maziwa kupatikana, wanalishwa huku wakikula chakula chao.

Shamba la mgomba, shamba hili linaonekana limebeba mgomba ,ijapokua mgomba haya hayajanawiri sana ,shamba hili liko kando ya misitu misitu ambao umekita mti , na matawi pia yamejaa sana, matawi ni ya kijani kibichi .

Mikebe nyingi za chuma ambazo zinatumika kwa kampuni ya kutengeneza maziwa ama kampuni inayouza maziwa. Mitungi hizi zinatumiwa kwa kuweka maziwa ili maziwa yasigande na maziwa yawe yale maziwa ya yenye yako safi.

Mfugaji huyu wa ng'ombe ama wa wanyama anaonekana amevalia kofia na amevalia koti yenye rangi moja huku anamyunyuzia ng'ombe wake madawa ama maji kumwosha na kumtolea madudu ambao pia wanaweza kumhathiri maisha yake ama afya yake.

Sokoni kunakouzwa ndizi, ndizi hizi zimeiva na tena imeiva sana na imeonyesha rangi ya manjano, ndizi hizi zinatumika sana kukula, ndizi hizi pia zinatumika kwa kutibu au tiba za magonjwa mbalimbali.

Ndizi mbivu. Ndizi hizi zinatumiwa kwa shughuli mbalimbali haswa wagonjwa wanaokuwa na ugonjwa wa kisukari, wanaweza tumia ndizi hizi na tena wale walio na sukari ya chini sana wanaweza tumia ndizi hizi kwa kukula na hata wale walio na ugonjwa yale ya minyoo ya tumbo.

Ndizi iliyo bichi yenye rangi ya kijani kibichi imebambuliwa na mwanamume huyu hadi ikaonekana nyeupe baada ya kubambuliwa, mwanamume huyu anaonyesha jinsi ambavyo ndizi linaweza bambuliwa na litoke safi.

Mwanamke huyu anaonekana kuonyesha umakini wake kwa kutengeneza ndizi ama kubambua ndizi. Anabambua ngozi ya ndizi na kupika ndizi hizi au kuchemsha kwa kutumia kwa upishi.

Ndizi zilizokuwa zimeng'olewa kwa mgomba na umepangwa pangwa kwa mferede ili kungojea sokoni ama zimepangwa kupelekwa sokoni kuuzwa ili watu wapate hela. Ndizi zenyewe pia zatumika kupikwa kama hizi ni mbichi yanatumiwa kupikwa.

Mkulima huyu anamnyunyizia mfugo wake ama ng'ombe wake wa maziwa dawa ya kuosha wadudu, wa kuosha uchafu au viroboto wanaopatikana kwa ng'ombe.

Mwanamke ambaye ameunga mwili ama amemjenga mwili mwili umekubali, ako katika shamba la mgomba, shamba hili limepaliliwa na mgomba pia imenawiri, ndiposa liko na majani ya rangi kibichi, rangi ya majani kibichi.

Sokoni mnamo uzwa ndizi. Soko hii ni soko ambayo wanawake na wanaume wanajiunga pamoja kuuza mimea ya ndizi ambazo wamevuna ama wamekomboa kwa watu wengine.

Uteo uliotengenezwa kwa muundo mkubwa, yanayoweza kusaidia kuweka sima ama ugali. Ugali yenye imewekwa kwa uteo huu ama unga uliokandwa uliowekwa kwa uteo huu ni unga nyeupe.

Mwanaume aliyevalia kofia na akavalia miwani, yuko katika shamba ya ndizi. Shamba hii imebeba mgomba zilizo nyingi na mgomba hizi zimeonyesha dalili ya kuweka ndizi kwa hali ya juu.

Shamba kubwa la mgomba. Shamba hii imepandwa mgomba nyingi, mgomba ambazo rangi zao ni rangi ya majani kibichi. Inaonekana imenawiri sana shamba hili dalili ya kua itaiva vyema.

Mfugaji wa ng'ombe anaonyesha kuwa anashughulikia ng'ombe wake kwa kuwaosha na madawa ama dawa mbalimbali. Dawa hizi ambazo anawaosha nao ng'ombe hawa ni dawa ya kutoa vidudu tofauti tofauti vinavyomkula ng'ombe huyu.

Kampuni mnamotengenezwa maziwa. Kampuni hii unaona kama kuna mwanamke. Amevalia nguo ama shati ya rangi nyeupe na kavalia kofia ya kichwa kichwani. Anashughulika kutengeza maziwa yawe sawa yale ya kunywewa ama yanayotumiwa kwa kazi zinginezo.

Shambani kulikopandwa mahindi. Mahindi haya yameiva na tena inaonekana kuiva kwa hayo mahindi yamepigwa na jua. Tayari yamekauka na msimu za kuvuna ama msimu za mavuno imewadia.

Kampuni ya kutengeneza ama kuuzwa maziwa, kampuni inayojiita jina Destiny. Ni kampuni ambayo ukiwa unahitaji maziwa kwa wingi hata kwa shilingi ya chini, unaweza pewa maziwa kwa kutoka hapa. Kuna mashine wanayotumia kwa kubonyeza ili maziwa yatoke kulingana na kiwango cha pesa zako.

Shambani kubwa la ndizi. Shamba hii ni shamba ambayo mavuno yake ama mapato yake yanaonekana, ishara ya kuwa kuna ndizi ambayo yamekuwa kwa wingi na tena ni kubwa kubwa.

Shamba kubwa la kupanda ama shamba kubwa lililotumika kupanda ndizi kunaonekana kwamba umepandwa na mgomba unapaliliwa vyema ishara ya kuwa imenawiri na kuonekana kwa matawi ni matawi ya rangi ya kijani kibichi.

Shamba kubwa lililotengenezwa na kuundwa lenye mgomba ya ndizi. Mgomba hizo zimepaliliwa, ama zimepandwa huku shambani na tena inaonyesha ishara ya kuwa ziko sambamba ndiposa rangi ya matawi ni kijani kibichi.

Sokoni mnamouzwa bidhaa aina mbalimbali na mimea aina mbalimbali, kuna ndizi ambazo zimeiva na zile mabichi. Kuna ndizi mbivu na mbichi, kuna nyanya , kuna vitunguu maji na vitunguu saumu. Kuna mimea mbalimbali.

Ndizi ambazo zishavunwa na zimekuwa na kumea kwa wingi. Ndizi hizi zinatumiwa kukula yakiwa yamechongwa chongwa na kubambuliwa na kupikwa ama kuchemshwa. Hata vile mtu anaweza tumia ndizi hizi kwa kuweka zifunde na zikue hadi ziive alafu anazikula hivo.

Wanawake waliojiunga pamoja na kufanya shughuli zao pamoja. Wametulia maanani kazi yao, huku wakitengeneza bidhaa ambayo ina rangi nyeupe na bidhaa hizi pia zimeekwa katika vikebe vile vya vibuyu vilivyokatwa kuonekana.

Mwanamke aliyevalia sketi chini, sketi yenye mistari mistari anamkama ng'ombe aliyefungwa mguu na maziwa ya ng'ombe haya yanatiliwa ama yanakamwa. Anamkama ng'ombe maziwa yakienda kwa ndoo.

Wanawake wamejiuga pamoja kuonyesha ujuzi wao kwa upishi ama kuunda chakula, ambacho inaonekana ni chakula cha rangi nyeupe na wamejiunga pamoja kutengeneza na kuunda chakula hiki, ishara ya kuwa wana uhusiano.

Ndizi ambayo ishakatwa kwa mgomba na tena ina mabivu na mabichi. Ndizi hizi zinatumiwa kwa kuliwa na mwanadamu. Pia wanaweza tumia mabivu kwa kupika.

Shambani la ndizi. Shamba hili liko na ndizi kwa wingi na mgomba umemea na kupaliliwa vyema ambazo tena matawi yao ni yale ya rangi ya manjani kibichi. Mgomba hii pia imekuwa na kutengeneza ndizi ambayo pia imekomaa.

Ng'ombe huyu ambaye amefungwa kwa kamba katika mti huu anaonyesha dalili ya ugonjwa ambayo imemfurisha mwili na ngozi kufurafura . Ugonjwa huu pia inaonekana imemkula mwili hadi ng'ombe huyu akakonda.

Maziwa ambayo yameganda yanachemshwa ama yamewekwa katika sufuria. Sufuria hili lenyewe pia linaonekana kuna hali ya kuwa imetumika tayari kupika ndiposa wakaweka maziwa haya na maziwa haya pia yanakaa yameganda tayari. Yanatokota.

Shamba la mandizi. Shamba hili linaonekana kuwa ni shamba ambayo imenawiri na kukuwa ishara ya kuwa matawi ya mgomba hizi ni Ile ya rangi ya kijani kibichi, na tena mgomba umeeka ndizi ambayo ni kubwa na ni nyingi ajabu.

Mwanaume aliyevalia kofia kipande kingine na akavalia long na shati, amechutamana na anamkama ng'ombe ili apate maziwa.

Jinsi ambavyo wa kale ama wazee wetu wa zamani walivyokuwa wakieka mahindi ama mbegu za mahindi, yananyotarajiwa kupandwa msimu za usoni ili yasiharibiwe ama yasiharibike.

Wakulima hawa, wanao na ujuzi, wa ku mlinda ngombe, wanamuodha ngombe huyu, ama wana mnyunyizia dawa, ili wadudu wanaweza kua wanamsumbua na kumnyonya damu, ngombe huyu, wafe.

Ndizi zilizoiva na bado hazijavunwa kutoka kwa mgomba uko shambani, shambani ambao kumebeba mgomba mwingi wa ndizi na mgomba hizi pia zinaonyesha dalili ya kuwa zinanawiri na zinaeka mimea ile ya kutosha.

Mwanamke mwenye amevaa nguo la rangi ya samawati. Mwanamke huyu anaonekana akitabasamu ishara ya kuwa anafuraha huku akikama ng'ombe, akipata maziwa ambayo atatumia kwa mahitaji yake.

Mashine ya kukududua na kukagua mchele huku ikitoa uchafu ama kuangalia kile kibaya ambacho kimeingia ama kiko ndani ambacho hakifai na kinatolewa.

Wafanyikazi wa kampuni, mfanyikazi moja wapo wa kampuni la Brookside amevalia barakoa nyeusi iliyoandikwa Brookside, anakagua maziwa ambayo yameekwa kwa mkebe za kutunza maziwa.

Ng'ombe gredi ambao wamefugwa na nia yao kuu ni kutupa maziwa wakishakamwa. Ng'ombe hawa wanalishwa kwa sasa wanakula, huku chakula chao bado kingine kinawategea.